Hichi ni kitita cha pesa. Vidole hivi vinachukua pesa kutoka kwa sanduku fulani. Pesa hizi ni za shilingi elfu moja.

Ni wakati wa usiku. Gari hili ambalo ni matatu limefunguliwa mlango. Linangoja abiria waingie. Kando kwa mandhari hii tunaona manyumba makubwa.

Hili ni duka ambalo limepakwa rangi kwenye chuma zake, rangi ya samawati, huku limeandikwa kwa maandishi nyeupe na rangi nyingine ambayo ni kijani kibichi.

Hili ni gari dogo lenye rangi ya nyeupe. Gari hili lina nambari ya usajili ya KDH 990J.

Hili ni kampuni la magari. Gari ya kwanza ni gari la jeusi, la pili ni gari nyeupe. Gari la kwanza na la pili linangojewa kuuzwa.

Haya ni magari ya aina ya Mercedes benz. Magari haya yanangoja kuuzwa. Yameegeshwa kungoja kuuzwa huku gari la kwanza ni nyeupe, la pili ni la nyeusi.

Haya ni magari ambayo yameegeshwa katika mahali pa kuegeshea magari. Magari haya yanangoja kununuliwa na wanunuzi tofauti tofauti.

Watu hawa watatu wa mwanamume huyu aliyevalia shati la nyeusi na mwanamume yule aliyevalia shati nyeupe wamekalia gari nyeusi, msichana ameketi chini.

Haya ni masururu ya pesa ambayo ni shilingi ishirini na shilingi kumi. Masururu haya ya pesa yamo mengi.

Haya ni manoti ya pesa. Pesa hizi ni shilingi elfu moja. Pesa hizi ziko kwenye meza yenye rangi la manjano.

Hili ni jumba ambalo linahifadhi magari mapya. Magari haya yanangoja kununuliwa ili yaweze kuendeshwa. Gari la katikati ni lenye rangi ya samawati.